Mwanaume mmoja ameshika sanamu inayofanana na sehemu za siri ya mwanaume uku anamwongelesha mwenzake ambaye ameketi chini.

Huku ni kwa hospitali, daktari huyu ana stetheskopu kwenye shingo lake. Kando kuna mashini anashika kitu ambayo ni nyeupe.

Hii ni dawa. Imewekwa kwenye karatasi ambalo ndani huonekana. Kwenye meza hii kuna sindano ambao ina kipimo.

Hii ni mkono ambayo inamwaga dawa iliomo kwa chupa. Chupa hii lina maandishi ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Huku ni kwa hospitali, daktari mmoja aliyevaa aproni ya manjano na kofia alo na dawa kwenye mkono wake. Kando yake ni mwanamke ambaye anashika mtoto mchanga.

Huku ni kwa hospitali. Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati nyeupe na barakoa, ameweka mashine kwenye uso ya mama mmoja ambaye ameketi.

Huku ni kwa mkutano, mama mmoja ambaye amejika gubigubi, anazungumza kwenye mkutano huo, nyuma yao kuna manyumba zilizojengwa.

Mtu mmoja ambao amevaa aproni nyeupe uku amejifunika gumbigumbi, anamnyunyizia dawa kwenye mimea, ana chombo cha kunyunyizia dawa kwa mgongo wake.

Hivi ni vyupa vya dawa. Vimefungwa na vifuniko. Chupa moja ina karatasi ambalo limeandika. Karatasi hili hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa. Kando yao kuna sindano.

Huku ni kwa hospitali. Mwanamke mmoja amelazwa kwa kitanda. Kando yake kuna daktari ambao amevaa aproni ya buluu huku anamshikilia kitu kwenye mdomo wake.

Huku ni kwa hospitali, mgonjwa mmoja amelazwa kwenye kitanda kando yake kuna daktari ambao amevaa barakoa na kofia.

Huku ni kwa hopitali, daktari mmoja ambao amevaa barakoa anamng'olea jino mgonjwa ambao amelazwa. Kando yake ni mwenzake ambao anasimama.

Mtu ambao alivaa aproni ya manjano na glavu kwenye mkono anashika mikono ambazo hazijavaliwa glavu . Inaonekana kua mkono hii imechomeka.

Huyu ni mgonjwa mmoja ambaye anang'olewa jino. Kando yake kuna mkono ambayo imevalishwa glovu huku anashika mashine.

Huku ni chumba ya wagonjwa ambayo wako katika hali mahututi. Daktari mmoja anamvalisha mgonjwa mashine kwenye uso wake.

Hii ni umati wa watu walio mbele wameshika simu kwenye mikono zao. Nyuma yao kuna nyumba la gorofa, pia kuna msitu wa mti.

Huku ni kwa choo, mzee mmoja ambaye ni mlemavu anasimama nje yake, nyuma kuna msitu wa mti.

Daktari mmoja ambao amevaa aproni nyeupe anamdunga mwanamke aliyeketi kwenye mkono mwake. Kando yao kuna watu ambao wanasimama.

Huku ni kwa hospitali, daktari mmoja ameshika mdomo ya mgonjwa ambayo amelazwa, kando yake ni mwenzake ambayo anamtazama. Kwenye meza kuna sindano.

Huku ni kwa hospitali. Mama mmoja ambaye amevaa kofia na miwani anawekelea mtoto midogo kitu kwenye mdomo wake. kando yake ni mwenzake ambaye ameketi .

Hapa ni kwenye hospitali. Mama mmoja aliyeketi kwenye kiti ameshika mtoto mchanga huku daktari akijitayarisha kumhudumia.

Daktari wa meno anajitayarisha kumhudumia mgonjwa, wanazungumza na mgonjwa huku wakitabasamu. mgonjwa ameketi kwenye kiti.

Hiki ni chungu kinachotumiwa kupika vyakula. Chungu chenyewe kinatoa moshi kuonyesha kwamba kuna chakula kinachopikwa. Nyuma yake kuna bidhaa za samani.

Hii ni chumba ya kuweka machela vifaa hivi hupatikana hospitali na hutumika kubebea wagonjwa wasioweza kutembea kutoka sehemu moja hadi nyingine kwenye chumba hiki kuna tarakilishi na mtu anatembea.

Mahali hapa hakuna mmea wala nyasi ya rangi ya kijani, hii inaonyeshwa kwamba haijanyesha kwa muda mrefu kuna ng'ombe aliyekufa kutokana na ukame, mbele yake watu wawili wanatembea kuelekea mitini.

Hapa ni hospitalini kwenye meza kuna vijikaratasi na dawa. Daktari mwanamke aliyefaa barakoa amesimama huku akimdunga mama aliyeketi kwenye kiti sindano.

Hizi ni dawa, zimewekwa katika karatasi. Juu yake kuna karatasi lililoandikwa ambalo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hizi ni dawa. Kwenye sanduku ndogo kuna maandishi yanayoelezea kuwa dawa hizi ni chanjo wa ugonjwa wa surua. Vyupa vitatu vina dawa ndani yao.

Daktari amesimama huku akijitayarisha kumhudumia mgonjwa ambaye ameketi, kando yao kuna kitanda. Mbele ya mgonjwa kuna ndoo ya rangi ya manjano.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti mgonjwa huyu ni mwanamke amevaa miwani na kusuka nywele. Daktari amevaa barakoa na glavu.

Hivi ni vyoo vya shule, kando yake kuna pahali penye maandishi inayowakumbusha watu waoshe mikono yao baada ya kutokea choo. Nje ya hizi mijengo kuna watu wawili wanaozungumza.

Kuna vyupa viwili, chupa kimoja kilichosimamishwa kiko na chanjo cha ugonjwa wa suruha. Chupa kingine kimelalishwa chini kando ya vyupa kuna mabandeji, nyuma ni giza.

Hapa ni hospitali, madaktari mawili waliovaa barakoa na glovu wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa. Mgonjwa huyu ameshika vifaa mkononi mwake.

Daktari aliyefaa miwani na barakoa dawa anafyonza kwenye chupa kutumia sirinji, ishara hii inaonyesha kuwa hapa ni pahali pa kupata matibabu nyuma yake na kando yake kuna watu waliopiga foleni.

Haya ni maji ya mafuriko, husababishwa na mvua mingi. Kuna watu wanaotembea kwenye maji haya. Kuna nyumba mbili. Kwenye nyumba moja kuna mtoto na kondoo.

Hiki ni chupa cha dawa, kimefunikwa na kifuniko jeupe juu yake. Kuna karatasi lililo andikwa amabayo hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa.

Hii ni chupa ya dawa inayo ongeza vitamini mwilini ina kartasi ya rangi nyeusi kuna maandishi yanayo elezea kuhusu dawa zenyewe

Hawa ni wanawake wawili wanao tabasamu moja wao amevaa glavu, miwani na kofia nyuma yao kuna tarakilishi.

Huku ni kwa hospitali, daktari moja ambaye amevaa aproni ya buluu na barakoa anadunga mgonjwa aliyeketi kwa mabega, mgonjwa huyu amevaa barakoa .

Mama ambaye ameketi ameshika mtoto mchanga, mwanamme aliyevaa abroni ya rangi ya manjano na barakoa anawekea dawa kwa mdomo ya mtoto ,nyuma yao kuna wenzake ambao wamesimama huku mmoja wao akipiga picha.

Hii ni sanduku ndogo Ina rangi tofauti tofauti, kama vile majano nyekundu na nyeupe, sanduku hili Lina maelezo kuhusu dawa ya chanjo hii kando ya sanduku Kuna Vyumba vitano vyenye chanjo yenyewe.

Hii ni ajali barabarani iliyotokea baina ya gari iliobeba petroli na lori. Lori linaonekane kuteketea kutokana na moto. Umati wa watu wamezingira magari haya wawili.

Huu ni mkono ya mtu ambaye ameshika vyupa viwili huku akifyonza dawa kutumia sirinji kwa moja ya vyupa kwenye kidole kimoja amevalisha pete.

Hapa ni pahali ambapo wagonjwa wenye shida ya meno huakaribishwa kabla wapate matibabu. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameketi anayetabasamu. Juu kwenye ukuta kuna mchoro na maandishi.

Mtu moja aliyevaa barakoa na aproni nyeupe anatoa vyupa venye dawa na kuziweka kwenye visaduku vidogo, kisha anavipanga visaduku hivi.

Hii ni sanduku ndogo lenye dawa. Juu yake limeandikwa na rangi tofauti. Hili maandishi hutoa maelezo zaidi kuhusu dawa hili.

Mtu aliyevaa aproni ya rangi ya manjano na buti za mvua anatembea amebeba kibuyu kwa mgongo wake mahali hapa pamejaa maji.

Hawa ni wanawake wawili, wanasoma kitabu. Nyuma yao kuna nguo ambayo imening'inizwa kwa ukuta. Mbele yao kuna tarakilishi.

Hiki ni chupa chenye dawa ya kutibu maradhi mbalimbali kama vile kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kuimarisha misuli ya ume na kadhalika. Vilevile nambari ya mawasiliano imepeanwa.

Hizi ni mzizi zilizoandaliwa kwenye kibanda ,Kuna mikebe zilizopagwa pia Kuna panga na nguo nyuma ,hii inaonyesha kwamba hizi ni dawa za kienyeji.

Chupa wazi yenye kifuniko ya rangi nyeusi ambalo limejaa dawa. Kuna karatasi inayotoa maelezo zaidi kuhusu dawa zenyewe.

Mama mmoja ameinama huku akishika kizima moto ambapo akizima moto kwenye ndoo. Mbele yake kuna ua hai.

Kuna watu wasita. Watatu wamevaa aproni ya rangi ya buluu. Wengi wao wamevaa helmeti vichwani. Wanatoa mabaki ya nyumba iliyoanguka.

Hapa ni pahali pa kuchotea maji safi ya kutumia. Mtu mmoja aliyevaa shati nyekundu anatumia reki na maji yaliyoko kwa ndoo kusafisha mahali hapa.

Hapa ni pahali pa kutuba taka. Mwanaume mmoja na wanawake watano wanakusanya taka kutumia vijiti kwa mahali moja ili yachomwe.